Chumba kikubwa chenye mwanga wa kutosha, kina mpangilio mzuri wa viti na meza juu yake kuwa kuna chupa za maji, kuna watu wazima wamekaa na mwingine akiwa amesimama mbele yao akitoa maelekezo mbalimbali, kinatumika kutoa elimu kwa watu wazima.

Sehemu kubwa ya wazi yenye mpangilio mzuri wa viti, huku watu wazima wakiwa wamekaa kwa utulivu, wakiwa wanapatiwa elimu na waalimu walioko mbele yao.

Chumba kikubwa chenye mwanga wa kutosha, kinachotumika kutoa elimu kwa watu wazima; kikiwa kina mpangilio mzuri wa meza ambapo kuna laptopu juu ya meza, madirishani kuna mapazia yenye rangi ya kijani.

Chumba kikubwa chenye mwanga wa kutosha, kina mpangilio mzuri wa viti na meza, ndani kuna watu waliokaa, wamevaa barakoa kinatumika kutoa elimu kwa watu wazima.

Sehemu ya wazi yenye balbu zinawaka, zikiwa zimezungukwa na watu wazima wengi, wakiwa wanapewa elimu. Kuna mdada mmoja akiwa amevaa kofia ngumu.

Chumba cha darasa ambacho kinatumiwa na wa nafunzi wa shule ya msingi, kina zana ambazo zimebandikwa ukutani zinazoonyesha siku za wiki kwanzia jumatatu mpaka jumapili.

Kitabu cha somo la hisabati kinachotumiwa na wanafunzi wa shule ya msingi ambapo wanafunzi wanajifunza kujumlisha na kutoa.

Kitabu cha somo la biolojia kinachotumiwa na wanafunzi wa sekondari, kikiwa kina picha ya mwalimu pamoja na mwanafunzi wakiwa wamekaa.

Chumba kikubwa chenye mwanga wa kutosha kina vifaa vingi ambavyo vinatumiwa na wanafunzi wa sekondari kwa ahili ya kujifunzia mambo mbalimbali.

Chumba kikubwa chenye mwanga wa kutosha chenye mpangilio mzuri wa madawati, ndani kuna walimu wa kike na wa kiume wakiwa wameshika bahasha zenye mitihani. Mbele yao kuna ubao wenye rangi nyeusi unaotumika kufundishia na kujifunzia wanafunzi wa sekondari.

Chumba kikubwa chenye mwanga wa kutosha, kinampangilio mzuri wa viti na meza, huku wanafunzi wa chuo wakiwa wamekaa kwa utulivu wakimsikiliza mkufunzi aliyesimama mbele yao.

Chumba kikubwa chenye mwanga wa kutosha kina mpangilio mzuri wa meza pamoja na viti, kuna wanafunzi wengi waliovaa sare za kufanana wa chuo wakiwa wanamsikiliza muongozaji akiwa amesimama mbele amevaa nguo nyeupe.

Chumba kikubwa cha darasa chenye mwanga wa kutosha, kina mpangilio mzuri wa viti na meza. Ndani kuna wanafunzi wa chuo wamekaa kwa utulivu wakiwa wanamskiliza mkufunzi.

Chumba kikubwa chenye mwanga wa kutosha, kina mpangilio mzuri wa viti na meza, ndani kuna wanafunzi wa chuo wakiwa wamekaa kwa utulivu, wanamsikiliza mkufunzi aliyeko mbele yao.

Chumba kikubwa chenye mwanga wakutosha na vifaa mbalimbali, vinavyotumika kufundishia wanafunzi wa chuo. Kuna meza pamoja na watu (mmoja amesimama na wengine wamekaa).

Chumba kikubwa, chenye mwanga wa kutosha, kikiwa na mpangilio mzuri wa viti pamoja na meza. Kuna wanafunzi watu wazima, wakiwa wanajifunza kwa vitendo namna ya kutengeneza mitambo mbalimbali inayotumia umeme

Chumba kikubwa chenye mwanga wa kutosha. Ndani kuna wanafunzi watu wazima, wakiwa wamekaa kwenye viti, huku wakiwa wanajifunza kwa vitendo jinsi ya kutengeneza simu zilizopo juu ya meza.

Chumba kikubwa chenye mwanga wa kutosha kina mpangilio mzuri wa viti na meza ndani kuna wanafunzi watu wazima wakiwa wanajifunza kwa vitendo namna mbalimbali ya kutengeneza simu.

Chumba kikubwa chenye mwanga wa kutosha chenye mpangilio mzuri wa viti na meza. Ndani kuna watu wazima wanne wakiwa wanajifunza kwa vitendo, wakiwa wana kompyuta mpakato zilizowekwa juu ya meza.

Chumba kikubwa chenye mwanga wakutosha kina mitambo tofauti tofauti, kuna wanafunzi wakiwa wanajifunza kwa vitendo wameinamia kwenye meza yenye vifaa mbalimbali.

Mwanaume mmoja aliyevaa reflector shati ya mikono mirefu yenye rangi nyeusi, pamoja na kofia amesimama akiwa ameshika mashine akijifunza kwa vitendo.